Madawa ya kiasili ya aina tofautitofauti yanaitwa Tiba, ingine ni ya maji ambayo unakunywa ingine ni ya unga ambayo unachanganya na maji ili unywe alafu ingine ambayo ni sabuni unatumia kuoga.

Huu ni mta wa mabanda ambapo yaonekana kuwa mkasa wa moto ulitokea, watu wamekusanyika ili kubaini chanzo, cha moto, na kuangalia uharibifu ambao moto huo ulitekeleza, na pia kusaidiana na familia iliyoathirika ili kuwatia moyo.

Kina mama wawili ambapo mmoja ameshika kipasa sauti nayaonekana kuwa anajaribu kutangaza yaliyojili ama yatakayojili baadaye. Mama mmoja ambaye ameweka leso kwenye shingo na mwingine amevaa nguo yenye rangi ya samawati.

Watu wawili, daktari na mgonjwa wake wote wamevalia maski na daktari amevalia glovu anajaribu kumtayarisha mgonjwa wake ili aweze akamdunga sindano mgonjwa amevalia saa kuna chupa ya maji mbele yao.